Mwanamke ameketi huku mkononi akiwa na kalamu na karatasi anayoisoma simu na tarakilishi zi mezani mbele yake.

Mwanamke yu chumbani akiandika mizani kukiwa na tarakailishi anayoitumia na nyuma yake kuna televisheni.

Mwanamume aliye na kifaa cha kusikilizia sauti shingoni mwake, ameketi karibu na mwanamke aliyevalia vazi jekundu wakitazama tarakilishi iliyo mbele yao.

Wanaume sita wameketi kwenye viti, mezani wakiwa na tarakilishi wanazozitumia huku wakizungumza.

Mwanamke aliyeketi huku akitumia tarakilishi yake anahudumiwa na mwanamume mmoja anayempa kinywaji.

Mvulana ameketi huku akifuatilia mafunzo anayopewa na mwanamke kwa kutumia tarakilishi.

Mwanamke amevalia chombo cha kusikizia sauti kichwani mkononi akiwa na kalamu anayotumia kuandika kwenye daftari na mezani kuna tarakilishi anayoitumia.

Msichana ameketi huku mkononi akiwa na kalamu ambayo anaitumia kuandika kwenye daftari, mbeleni kuna tarakilishi ambayo ameitazama huku akitumia.

Mvulana ameketi huku masikioni akiwa amevalia bidhaa ya kusikilia sauti akiwa na kalamu mkononi. Anatazama tarakilishi iliyo mezani mbele yake.

Mwanamume amevalia kifaa cha kusikilizia sauti kichwani mwake. Mkononi akiwa na kalamu anayotumia kuandika akitazama tarakilishi akifuatilia mafunzo anayopewa na mwalimu.

Tarakilishi iliyo mezani inatumiwa na mtu aliyeketi na ana simu kwenye mkono wake wa kushoto.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi mmoja kutumia tarakilishi huku wenzake wakiwa wamegeuka na kuwatazama.

Mwanamke aliyevalia rinda jeupe ameketi, huku katia tarakilishi miguuni mwake anayoitumia.

Wasichana watatu, wawili wakiwa na sare sawa ya shule. Wanatazama tarakilishi ambayo mmoja wao ameishikilia.

Mwanamke aliyevalia shati lenye rangi ya kijani kibichi anatumia tarakilishi iliyo mezani kando ya simu.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti, mkono mmoja katia mezani na mwingine kwenye tarakilishi anayoitumia na simu ipo kando yake.

Msichana ameketi, mkononi akiwa na kalamu na mezani kukiwa na daftari na tarakilishi ambayo anatumia kuzungumza na mwanamke fulani.

Mwanamke ameketi mezani kukiwa na daftari iliyo na kalamu juu yake huku mkononi akiwa na kikombe anachotumia kunywa kinywaji.

Mwanamke ameketi, mkononi akiwa na kalamu akiwa ametazama tarakilishi yake iliyo mezani.

Mwanamke amevalia sweta lenye rangi nyekundu ameketi huku akitumia tarakilishi iliyo mezani.

Mwanamume ameketi kichwani kavalia kifaa cha kusikilizia sauti huku akiandika kwenye daftari kando kukiwa na tarakilishi.

Mwanamke aliyevalia kifaa cha kusikilizia sauti kwenye masikio yake ana kalamu mkononi huku mezani kukiwa na tarakilishi ambayo anatumia kuzungumza na wenzake tisa.

Mvulana ameketi kwenye kochi pembeni kukiwa na mkoba wake mweusi akiwa amevalia vifaa vya kusikilizia sauti kwenye masikio yake, miguuni akiwa na tarakilishi anayoitumia.

Msichana ameketo huku akiwa na kalamu mkononi anayotumia kuandika kwenye daftari lililoko mezani.

Wanawake watatu wamenyoosha mikono yao kuelekea kwenye tarakilishi iliyoko mezani mbele yao.

Msichana ameketi kwenye kiti huku anatazama tarakilishi yake. Kichwani kavalia chombo cha kusikilizia sauti.

Wasichana wawili, walio na tabasamu, wameketi mezani wakiwa wanatumia tarakilishi za kibinafsi

Msichana ameketi kwenye kiti , mkononi akiwa na kalamu na mezani kukiwa na daftari. Anatazama tarakilishi iliyoko mbele yake.

Mwanamke na mwanaume wameketi mezani kukiwa na kitabu na tarakilishi ambayo wameitazama huku wakisoma vitu vinavyojitokeza.

Mwanamke ameketi huku katazama kwenye tarakilishi yake. Ana kalamu mkononi anayoitumia kuandika kwenye daftari.

Wasichana wawili walioketi wanatumia tarakilishi iliyo mbele yao kwa kusoma.

Mtu ameshika kalamu mkononi anayotumia kuandika kwenye kitabu kilichoko mezani na kwenye mkono wa kushoto anatumia tarakilishi.

Mwanamke ana kalamu mkononi na kitabu mezani huku akifuatilia masomo kwa kupitia tarakilishi.

Mtu kwenye mkono wake wa kulia ameshika daftari na kwa mkono wake wa kulia ana kalamu anaotumia kuandika mafunzo anayofunzwa na mwalimu kupitia tarakilishi iliyo mbele yake.

Daktari ameketi kwenye kiti, mkononi akiwa na simu na kwa wa kullia akiwa na kalamu, kwenye meza kukiwa na kitabu na tarakilishi ambazo anazitumia.

Mvulana aliyeketi mkononi akiwa na kalamu na mezani kukiwa na kitabu pamoja na tarakilishi ambazo anazitumia.

Kijana aliye na kitabu mkononi na mkoba mgongoni ana wanawake watatu wanaotazama simu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, miguuni akiwa na tarakilishi anayoitumia. Kando yake kuna meza ambayo ina picha juu yake.

Watoto watatu wameketi kwenye viti mezani kukiwa na tarakilishi ambayo wanajifunza kutumia. Mwalimu yupo akiwasaidia.

Mwanaume aliyeshika karatasi mkononi anatumia tarakilishi kuzungumza na watu wengine walio maeneo tofauti.

Msichana aliyevalia kifaa cha kusikilizia sauti ameketi huku akitazama tarakilishi iliyo mezani, kando yake kukiwa na kalamu mbili.

Mtu anatazama tarakilishi iliyo mezani huku akifuatilia mafunzo kwa mkono wa kushoto akiwa na kitabu na kwa wa kulia akiwa na kalamu anayotumia kuandika.

Wanawake wawili wamelala kwenye vitanda tofauti zenye rangi ya samawati.

Chumba ambacho kina meza moja refu ambalo limezingirwa na viti ambazo hutumiwa na watu wakati wa mkutano.

Wanafunzi wameketi wakitumia tarakilishi zilizo mezani huku mwalimu akiwaonyesha wawili wao.

Watu walioketi kando ya uwanja, wanawatazama wanaume wawili wanaoshiriki mchezo wa kandanda.

Wanafunzi wapo darasani huku wakimwangalia mwalimu aliye mbele ya darasa akiwafunza.

Wavulana watatu wapo chumbani, wawili wakiwa wameketi juu ya kitanda, naye mwingine akiwa amelala.

Nyuma ya wanafunzi wawili kuna wanawake watatu na mwanamume mmoja wanaojifunza namna ya kuhudumia wagonjwa.

Watu walioketi kwenye tendi wanawatazama watoto wanaoshiriki mchezo wa kukimbia.

Chumba kilicho na watu ambao wanajifunza kutumia tarakilishi. Mwanaume mmoja amesimama huku akimfunza mwanamke.

Mwanamke anawafunza wanafunzi walio katika darasa na kwenye meza zao kuna tarakilishi.

Wanawake wanne wapo katika maktaba wakitafuta vitabu wanavyovihitaji ili waweze kusoma.

Wanaume wawili, ambao kwa mkono mmoja wamesalimiana, mwingine mmoja wao anampa mwenzake mpira kama tuzo. Mezani kuna tuzo ambazo walishindania na kuzinyakua.

Chumba, kilicho na suka nyekundu, lina tarakilishi zilizopangwa kwenye meza na zimewashwa.

Watu wanne wapo kwenye maktaba wakikagua vitabu vilivyopangwa kwenye rafu ili waweze kuvisoma.

Mwanamke aliyevalia vazi nyeupe na ana barakoa kwenye mdomo anatafta kitabu kwenye rafu ambapo yu maktabani.

Chumba kilicho na viti nyekundu vilivyopangwa na kuacha nafasi katikati ambapo watu waweza kupitia.

Jumba lililo na milango minne ambalo lina viti vilivyopangwa na kuwacha nafasi katikati ili kuwezesha watu kupita.

Wanawake walio na maua mkononi na shati zenye rangi nyekundu wapo kwenye uwanja ambao kando kuna miti.

Jumba ambalo lina godoro lililowekwa kwenye sakafu na limetandikwa.

Bweni la wanafunzi ambalo lina vitanda vilivyotandikwa kwa shuka zenye rangi ya kijani kibichi na ile ya nyekundu.

Wavulana wanacheza mchezo wa kandanda wakiwa uwanjani ambao uko karibu na miti na mgomba wa ndizi.

Bweni la wanafunzi ambalo lina vitanda vilivyopangwa na vikatandikwa na kuwekezwa juu yake sanduku.

Watu watatu wako kwenye maktaba. Wametia vitabu mezani wanavyovisoma. Nyuma ya wawili wao kuna rafu ambayo ina vitabu vilivyopangwa.

Basi la shule lenye rangi ya njano lipo barabarani lapita eneo ambalo kuna miti.

Chumba kilicho na meza nyeupe na viti vyeusi vilivyopangwa kwa utaratibu.

Mwanmume amesimama juu ya jiwe moja kubwa lililo na nyasi zilizokauka.

Wanafunzi kutoka shule ya Kikristo ya Thika, wamesimama kando ya basi yao iliyopakiwa karibu na mti.

Mwanamume, aliye katika maktaba, anakitabu mkononi, ambacho anakisoma akiwa ameketi kwenye kiti yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wameketi huku wakiwa wamepangwa wakiacha nafasi katikati yao. Walimu wapo kando wamesimama wanawatazama.

Wanafunzi wamesimama nyuma ya mvulana anayepewa cheti na mwanamke pamoja na mwanamume.

Wanaume wawili wameangaliana huku wakizungumza, mmoja akiwa na shati nyeupe ameshika kalamu mkononi mwake. Mwanamke mmoja anawatazama, huku mwingine akiwa anaendelea na shughuli zake.

Msichana aliyevalia miwani yenye rangi ya njano huku akiwa na mkoba mgongoni, ameshika kitabu mkononi akikisoma.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi kusoma irabu zilizoandikwa kwenye bango kwa njia ya ishara kwa sababu yeye ni bubu.

Mwanamke anazungumza na msichana mmoja kwa kutumia njia ya ishara kuashria kwamba hawana uwezo wa kuzungumza.

Mwanamke ana kitabu mkononi , kando yake kukiwa na watoto na mbwa ambao wameketi huku wakimskiza akiwasomea maandishi yaliyoko kwenye kitabu.

Mwanamke anazungumza na msichana mmoja kwa kutumia njia ya ishara kwa sababu hawana uwezo wa kuzungumza.

Mvulana ambaye hana uwezo wa kutembea yupo darasani na wenzake wawili huku akiwa na kalamu mkononi anayoitumia kuandika kwenye daftari.

Mwanamke anazungumza na wenzake kwa njia ya ishara kudhihirisha kwamba hana uwezo wa kuongea, mezani kukiwa na tarakilishi pamoja na madaftari.

Wanafunzi wawili waliovalia vifaa vya kusikilizia sauti wameketi huku wakitumia tarakilishi zilizoko mezani mbele yao.

Mwanamke anazungumza na mtu ambaye wanatumia njia za ishara kwa sababu yeye hana uwezo wa kuzungumza kwa tarakilishi iliyoko mbele yake.

Mwanaume anazungumza na mwanamke kwa kutumia njia ya ishara kuashiria kwamba hawana uwezo wa kuzungumza.

Msichana anazungumza na mwanamke kwa kutumia njia ya ishara kwa sababu hana uwezo wa kuzungumza. Mezani kuna kitabu na kalamu iliyo mbele yake.

Mwanamke na mwanaume wameketi huku wakizungumza kwa kutumia njia ya ishara kwa sababu hawana uwezo wa kuongea.

Wanafunzi wapo darasani huku wametazama mmoja wao akifunzwa na mwalimu kutumia ishara kuzungumza.

Mwanaume aliye na shida ya kutazama ameketi huku anajaribu kusoma daftari.

Mwanamke aliye na ulemavu ma miguu ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mkononi akiwa ameshika kalamu na mezani kuna tarakilishi anayoitumia.

Msichana anazungumza na mwanamke kwa kutumia ishara kwa sababu hana uwezo wa kuongea.

Wanawake wawili wanazungumza kwa kutumia njia ya ishara kwa sababu hawana uwezo wa kuzungumza.

Wanafunzi wawili walioketi juu ya dawati. Mmoja anajaribu kutumia ishara kuzungumza na mwenzake.